Sehemu ya mbele ya depot ya Mount Kenya Milk, imejaa rangi ya bluu na nyeupe. Bango kubwa juu linatangaza jina la biashara hiyo. Milango ya kukunja imefunguliwa kando ya lango lenye wavu wa chuma.

Gari la kifahari lenye rangi ya fedha limeegeshwa kwenye uwanja wenye nyasi. Ina vioo vyeusi na magurudumu maridadi. Kwa nyuma magari mengine yanaonekana yamepaki karibu na mstari wa miti mirefu.

Mkono wa mwanamke, una kucha nyekundu unakabidhi funguo za gari kwa mkono wa mwanaume aliyevalia suti nyeusi na shati jeupe, nyuma yao gari jekundu linaonekana likiashiria mauzo au ukodishaji wa gari umekamilika.

Wanaume wawili wanapeana mikono kukamilisha makubaliano, huku mmoja wao aliyevaa suti akimkabidhi mwenzake funguo za gari. Kitendo hiki cha kukabidhiana funguo na kupeana mikono kinafanyika mbele ya gari jipya. Hii ni tswira ya kawaida ya kufungwa kwa biashara ya ununuzi wa gari.

Gari jeupe limeegeshwa kando ya barabara. Namba yake ya usajili unaonekana wazi. Kuna mikwaruzo midogo kwenye bumper lake la mbele na mandhari ya nyuma inaonyesha mimea ya kijani.

Mkono wa mtu unashikilia simu janja inayoonyesha aplikesheni ya kifedha. Kwenye skrini, salio la shilingi za kenya na orodha ya miamala ya hivi majuzi vinaonekana wazi. Mandhari hii ikiwa na majengo ya makazi kwa nyuma inaonyesha urahisi wa kusimamia fedha za kibinafsi kupitia teknolojia ya simu.

Safu ndefu ya magari mapya ya kifahari imepangwa kwa utaratibu mzuri. Magari haya yanang'aa yana rangi mbalimbali za kuvutia kama vile buluu, nyekundu na nyeusi. Muundo wao wa mbele wa kisasa unafanana.

Masanduku na makreti yamejaa aina mbalimbali za mboga mbichi na matunda sokoni. Kuna rundo za nyanya nyekundu, viazi, ndimu, parachichi, na pilipili za kijani. Mpangilio huu wa rangi mbalimbali unaonyesha wingi wa mazao ya shambani yaliyo tayari kwa mauzo.

Risiti rasmi ya serikali kutoka mfumo wa E-Citizen inaonyesha malipo yaliyofanywa. Stakabadhi hii ni ya kwa ajili ya huduma ya kuchukuliwa alama za vidole katika makao makuu ya DCI.

Maji yenye nguvu nyingi yanapulizwa kwenye gurudumu la gari na kusababisha povu kutokana na sabuni. Gurudumu hilo lilikuwa na rim ya alloy linaoshwa kwa kina, magurudumu mengine wawili yamelazwa nyuma yake kwenye sakafu.

Mteja anatumia kadi yake ya buluu ya visa kugusa skrini ya mashine ya malipo ili kukamilisha muamala. Mashine hiyo ya PesaPal inashikiliwa na muuzaji, inaonyesha kiasi cha malipo. Huu ni mfano wa jinsi teknolojia ya kisasa ya malipo inavyorahisisha biashara.

Msururu wa magari ya aina mbalimbali umepaki kwenye eneo la nyasi. Mbele kabisa kuna gari la buluu liiofuatiliwa na gari la zambarau kisha jeupe. Namba zao za usajili za Kenya zinaonekana wazi wazi.

Rundo kubwa la samaki wakukaanga, wengi wao wakiwa ni sato, limejaa juu ya meza ya chuma ya muuzaji. Samaki hao wa rangi ya dhahabu wanaonekana watamu na tayari kuliwa na watu wengi.

Ukumbi mpana wa duka la kuuza magari ukiwa umejaa shughuli. Magari mapya ya rangi mbalimbali yamepangwa kwa maonyesho sakafuni. Wateja wengi wanatembea na wanazungumza na wauzaji kwenye meza zao.

Kibanda cha M-pesa cha rangi ya kijani kibichi kimesimama kando ya njia yenye matope, mtu aliyevaa sare anapita karibu nacho. Duka hili dogo ambalo ni marufu nchini Kenya hutoa huduma muhimu za kifedha kwa simu likiakisi mandhari ya kawaida ya maisha ya kila siku mtaani.

Mkono wa mtu unashikilia simu janja huku screen yake ikionyesha menu ya huduma za Mpesa. Kidole gumba kiko karibu kubonyeza chaguo la lipa na Mpesa nyuma ya simu bango la kijani la lipa na Mpesa linaonekana wazi.

Wateja kadhaa, wakiwemo mwanamke aliyevaa hijabu, wamesimama mbele ya madirisha ya duka la wakala wa M-pesa. Duka hilo la kisasa lina mabango yanayoonyesha huduma mbalimbali na viwango vya bei. Hii ni taswira ya kawaida ya wananchi wakipata huduma muhimu za kifedha za simu.

Speedometer ya gari ya kisasa inaonekana kwa ukaribu. Mishale wake ukiwa umetulia kwenye sufuri nambari nyeupe kwenye mandhari nyeusi zinaonyesha spidi hadi kilomita mia mbili sitini kwa saa.

Katika soko hili kuna mpangilio mzuri wa mboga na matunda upande wa kushoto kuna vitunguu vyekundu na nyanya nyingi zilizoiva katikati kuna kikapu cha mbaazi.

Magari mapya ya kifahari yamepangwa kwenye chumba cha maonyesho. Ili kumiliki gari la zamani kubwa kama hili, wateja wengi hutegemea huduma za kifedha. Benki ya taasisi nyingine za kifedha hutoa mikopo ya magari haya.

Gari la kale la dhamani kubwa limeegeshwa likiwa ni chombo cha kipekee cha mkusanyaji. Kuwekea bima gari adimu kama hiili huhitaji huduma maalum za kifedha.

Bango la tangazo la kibiashara linatoa huduma za bima ya maisha kutoka kwa wakala wa Anziano Insurance. Kichwa cha habari kinasomeka na pembeni kuna picha ya familia yenye furaha.

Gari jeupe la kifahari linang'aa likiwa limewekwa kwa maonyesho ndani ya duka la kisasa. Muundo wake maridadi unaonekana vizuri chini ya taa za duka juu ya sakafu inayometameta. Hii ni taswira ya gari ya hali ya juu.

Ndani ya kiwanda kikubwa safu ya mabasi ipo katika hatua za mwanzo za kuunganishwa. Mabasi hayo nyingi zikiwa na rangi ya machungwa na moja nyeupe zimepangwa kwenye mstari za uzalishaji.

Mlango wa kijani kibichi wa duka la wakala wa M-pesa umefunguliwa ukionyesha maandishi na alama zilizochorwa kwa mkono. Mbele ya duka kando ya barabara kuna beseni la kijani na kiti kidogo cha mbao.

Gari jeupe limeegeshwa kwenye barabara ya jiji iliyoloa maji wakati wa usiku. Mlango wake wa kando umefunguliwa na taa zake za nyuma zinawaka. Nyuma ya gari hilo, jengo refu maarufu la katikati ya jiji, lenye mnara wa duara juu linasimama likiwa limemulikwa na taa.

Mamia kwa mamia ya magari yamepangwa kwamba safu ndefu na nadhifu katika yadi kubwa ya maegesho. Magari hayo ya rangi ya aina mbalimbali, yanajaza eneo lote hadi upeo wa macho. Mandhari hii inaonesha wingi wa magari kwale yale yanayopatikana katika bandari au kwenye vituo vya uuzaji wa magari.

Kando ya barabara, duka la wakala la Mpesa lenye mlango wa kijani limefungwa, benchi dogo la mbao limekaa mbele yake. Kando yake, duka la jumla liko wazi kwa biashara na mitungi ya gesi ya manjano inaonekana ndani.

Muuzaji wa magari aliyevaa suti anatumia kishikwambi kuwaonyehsa maelekezo mwanaume na mwanamke. Wateja hao wanaangalia kishikwambi na kutabasamu, wakionekana kufurahishwa na wanachokiona. Wako ndani ya duka la maonyesho lililojaa magari mapya.